Kikaratasi ambacho kina maandishi mingi yameandikwa katika lugha ya kiingereza. Kuna picha za watu, nyumba haswa na zinginezo.

Maandishi ambayo yameandikwa kwa herufi kubwa yana rangi nyeusi na kuna mengine chini ambayo imeandikwa katika rangi ya bluu na yamechanganyika. Kuna mabendera za Kenya imebandikwa kwa ukuta.

Mashini mbili zimewekwa juu ya meza. Kuna vitabu kadhaa zimepangwa. Kuna dirisha ya vioo. Chini sakafuni kuna makamba nyeupe.

Jengo la ghorofa moja lenye paa la kahawia, limezingirwa na mazingira ya kijani kibichi, nyasi na miti, Inabadilisha mengi, ikiwa sehemu tulivu na safi.

Mtu amevaa fulana nyekundu yupo kwenye mashwaa pembeni kuna kiti cha magurudumu. Mandhari ya kijani inaonyesha ziwa au mto. Mazingira ni tulivu.

Mtu aliyevaa fulana ya buluu na suruali ya michezo amesimama mbele ya kundi la watazamaji walioketi kwenye viti vya plastiki katika uwanja wa michezo. Wanavyoonekana huenda wanashiriki katika zoezi ya michezo.

Ratiba ya masomo ya shule yenye kichwa Thika Road Christian Junior School timetable . Ratiba imegawanywa kwa siku za wiki, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa.

Nyumba ina usafi sakafuni. Imeshikiliwa na chuma, nyingi. Kuna matawi ya mti na mwangaza unatokelezea kwa umbali.

Kitabu cha Junior English Two kilichoandikwa na Heden Richards. Kinaonyesha kwenye jadala lililochakaa kidogo, likionyesha kimetumika sana na kuna mikono ambayo imeshikilia kitabu hicho.

Wanariadha wawili waliovalia mavazi ya mchezo yenye rangi ya kijani na machungwa wakiwa wamesimama kwa fahari, huku wakishika bendera ya Kenya, mmoja wao amevaa fulana iliyoandikwa Kenya.

Makabati ndogo, zimewekwa vitu tofauti tofauti zenye rangi tofauti tofauti. Ndani ya kabati hizo kumendikwa manamba tofauti tofauti kama 3, 12, na zinginezo. Kuna kitambaa kinaonekana kwa kasi, tena kwa umbali.

Chumba chenye meza nyeupe, kompyuta na mashini ya kisianzi imepangwa kwa sakafu na mlango wa mbao. Kinaonekana kuwa afisi au maabara.

Jumba kubwa yenye madirisha ndogondogo ya vioo. Kuna mti nyuma wa maua lakini mrefu, chini kuna nyasi zinaonekana kuwa zimekauka na miti midogomidogo.

Jumba refu ambayo lina milango ya mbao kutoka juu hadi chini. Kuna chuma refu na miti mirefu. Kuna maua ambayo inapendeza.

Mtu amevalia mavazi rasmi, ameshika karatasi mkononi na ameekewa kipaza sauti mbele yake. Nyuma yake kuna maandishi yameandikwa kwa lugha ya kiingereza kama vile Kenya Institute of Special Education.

Kompyuta nne, zipo meza nne na viti vya plastiki vimepangwa karibuni. Dirisha lenye pazia la machungwa, linaonekana na kuna mwangaza wa asili.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani, wamevaa sare za rangi nyekundu na kijani zenye maandishi ya Kenya. Wanasimama karibu na goli na nyuma yao kuna wachezaji wengine na neti ya uwanja.

Sehemu ya karatasi imebandikwa kwa ukuta. Imeandikwa na maandishi tofauti tofauti kama water is life . Inaonyesha vitu tofauti tofauti. Imepangwa kwa mstari.

Computer kadhaa zimepangwa kwa mstari juu ya meza, kila moja ikiwa na keyboard na panya. Pembeni kuna vitabu na nyaraka zilivyopangwa kwa mpangilio.

Karatasi ambayo imeandikwa manambari mengi. Kuna za kutoa ,kuna zingine za kuongeza kama vile kumi kutoa tano ni tano. Ingine mbili kuongeza nane ni kumi haswa mwalimu ameenda akimkosoa mwanafunzi huyu.

Ukuta wa darasa umeandikwa herufi za alfabeti ya kingereza. Mwandiko wa mkono, kuanzia M hadi R. Kila moja ikiwa na picha ndogo. Linawakilisha neno tunaloanza herufi hiyo.

Bango limebandikwa kwenye nguzo likiwa na namba kubwa ya kijani kibichi pamoja na maandishi ya Kiingereza yanaonyesha High School Office . Kuna nyasi na miti.

Jengo lenye paa la rangi ya machungwa, linaonekana likiwa na nguzo za manjano. Mbele yake kuna eneo la wazi yenye nyasi ya kijani, na njia ya saruji ya kutembea. Mazingira yanajumuisha miti na majengo mengine.

Kitabu kiko wazi juu ya meza ikionyesha kurasa mbili zenye mada mbili. Kila ukurasa una mchoro na maandishi yanayoeleza jinsi ya kukaa. Ikiwa vitu kama nguo, viatu, vitabu na vifaa vya usafi.

Agendi inaonyesha shughuli za kielimu, zilizounganishwa na tarehe kumi na nne mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na sita, vikifanyika pahali panaitwa Darasarani.

Sehemu ya ukuta wa kujifunzia limepangwa na vibao vya siku saba za wiki. Kila kibao kina jina la siku kutoka jumapili hadi jumamosi likiwa na rangi na alama yake.

Jumba kubwa la ghorofa yenye madirisha ya vioo na vitambaa vinaonekana kwa umbali. Chini kuna mimea midogo midogo. Inaonekana kuwa ni hali nzuri.